Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwemo ng'ombe wa maziwa, wakiwa ndani ya mzizi lenye paa lililoezekwa kwa mabati au vifaa vingine vya kutoa kivuli, ng'ombe kadhaa wamesimama karibu na chombo kikubwa chenye maji.

Mtu akiwa amechuchumaa chini akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia, mtu huyo amevalia shati la rangi ya chungwa na kijani kibichi na suruali yenye mistari ya rangi mbalimbali. Maziwa yanatiririka kutoka kwenye chuchu ya ng'ombe na kuingia kwenye ndoo ya samawati na nyeupe iliyo chini.

Shamba lenye migomba na mimea mingine midogo iliyo pandwa ardhini. Migomba mingine mikubwa na mingine midogo imeonekana ikikua vizuri ikiashiria kilimo hai. Udongo wa kahawia unaonekana wazi na kuna safu za mimea midogo iliyo pandwa.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamekusanyika karibu na chombo cha kulisha kilichotengenezwa kwa tairi la trekta wakila nyasi.Ng'ombe hao wana alama za njano masikioni mwao, nyuma yao kuna jengo la shamba.

Mfayakazi wa kiume aliyekamilisha mavazi ya kazi ikiwemo koti la samawati, barakoa, kofia na glavu, akishika chombo cha kumimina kitu ndani ya mitungi mikubwa ya chuma.

Shamba la mahindi machanga ambapo mimea imeathiriwa na wadudu au magonjwa. Majani mengi yanaonekana kuwa na mashimo au mistari iliyokuliwa ikionyesha uharibifu. Udongo unaonekana kuwa kahawia.

Pikipiki mbili zikiwa zimebeba mitungi mikubwa ya maziwa ya chuma, ikionyesha usafirishaji wa maziwa. Mwanaume mmoja amesimama karibu na pikipiki ya kwanza huku mwingine akionekana ameketi kwenye pikipiki ya pili.

Mwanamke akimwagia maji ng'ombe ndani ya zizi. Ng'ombe huyo ana rangi nyeupe na mwanamke amevalia shati la rangi nyepesi na sketi yenye michoro. Nyuma yake kuna ng'ombe wengine wengi wakiwa ndani ya zizi.

Shamba kubwa la migomba michanga lenye majani mabichi yaliyosimama wima. Udongo chini ya migomba unaonekana kubwa mkavu na umeliwa kidogo na jua. Safu za migomba zinaonekana zikinyooka mbali hadi kupewa maji.

Kundi la watu wakitayarisha chakula, wakiwa wamekusanyika karibu na sufuria kubwa. Watu kadhaa wanaonekana wakishika mabakuli madogo yaliyojaa chakula cheupe, ambacho kinaweza kuwa wali na wengine wanamimina kioevu kutoka kwenye bakuli kubwa kwenye sufuria.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kwenye mmea wa ndizi. Majani mapana ya kijani ya mmea yanaonekana pande zote za mkungu. Ndizi zimepangwa kwa mikono zikionyesha ukuaji wa kawaida wa matunda.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa kwenye zizi la mbao. Mwanaume huyo amevaa kofia ya rangi ya samawati na nyeupe, suruali ya kijivu na buti ndefu.

Mwanaume akiwa amesimama katikati ya shamba la migomba. Anaonekana akifanya marekebisho au kuendesha kifaa kinachofanana na kamera au kifaa cha kupima. Udongo chini yake ni mweusi na unaonekana umelimwa.

Mkulima anatabasamu shambani. Amesimama katikati ya mimea ya mahindi, huku akionyesha mahindi moja ambalo limeiva. Mwanaume huyo amevaa kofia ya kujikinga na jua na shati la rangi ya zambarau.

Mkono wa mtu ukiwa umeshikilia ndizi mbichi iliyomenywa nusu. Rangi ya ndani ya ndizi ni nyeupe njano na maganda ya kijani kibichi yanaonekana kwa upande. Nyuma yake kuna ndizi nyinginezo ambazo zimekuwa zikimenywa, zikiashiria kuwa zinaandaliwa kwa matumizi au kupikwa.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi, likijaa migomba mikubwa ya ndizi mbichi iliyopangwa chini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na migomba hiyo, baadhi yao wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama.

Wakulima wawili wa ndizi wakiwa wamesimama karibu na mmea wa ndizi, uliojaa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Mabango yenye nembo za taasisi zinazoweza kuwa zinahusiana na mradi wa kilimo yanaonekana nyuma.

Mwanamume mmoja akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa. Amevalia koti la ngozi na anatabasamu akionyesha furaha katika kazi yake. Kuna mitungi mingine mingi ya maziwa iliyopangwa nyuma yake.

Ndizi mbili zilizokomaa zenye rangi ya manjano, zikiwa zimelala juu ya uso wa mbao wenye rangi nyeupe. Ndizi hizo zina alama chache za kuiva na zimepangwa kwa umbo la kuvuka. Ndizi moja inaonekana kuwa kubwa kidogo kuliko nyingine.

Mwanaume kijana akiwa amevaa fulana ya samawati na kofia akisimama karibu na mti wa ndizi wenye mikungu ya ndizi zilizoiva. Anaonekana akigusa au kukagua ndizi hizo.

Pikipiki iliyojaa viombo vya maziwa barabarani, viombo hivyo vinaonekana kuwa vizito na vimefungwa pande zote vya pikipiki. Dereva amevaa kofia ya pikipiki na nguo za kujikinga.

Shamba kubwa la migomba yenye matunda mabichi. Migomba imepangwa kwa mistari mirefu ikiunda njia katikati. Majani ya migomba ni makubwa na yenye rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya ya mmea.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimewekwa juu ya ardhi na baadhi ya mashina ya migomba yaliyoachwa yameonekana. Nyuma kuna watu na miti kuashiria kwamba ndizi hizi labda zinauzwa katika soko au zimetoka kuvunwa shambani.

Watu watatu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara ama sehemu ya uzalishaji wa chakula. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara, kofia za nywele na buti nyeupe za usalama jambo linaloashiria mazingira yanayohitaji usafi wa hali ya juu.

Mwanamke amesimama katika bustani ya migomba akionekana akichunguza mimea au ardhi. Amevalia fulana nyeusi na sketi ya rangi ya kahawia akionyesha kama anafanya shughuli za kilimo.

Shughuli za ufugaji ng'ombe katika eneo la mashambani. Watu kadhaa wako karibu na banda la ng'ombe ambalo linaonekana kuwa na paa la kuezeka na uzio wa mbao. Mwanamke mmoja amevaa kofia nyeupe na koti la zambarau akisimama karibu na ng'ombe weusi.

Wanawake kadhaa wakiwa jikoni au sehemu ya kupikia nje. Mwanamke mmoja yuko katikati akitumia kijiko kikubwa cha chuma, kuweka chakula chenye rangi nyeupe kwenye vikombe vidogo vya samawati na kijani.

Mikono ya mtu ikishikilia mahindi yaliyokaushwa, huku mahindi mengi yakiwa yametapakaa chini. Mahindi hayo yanaonekana yamekauka vizuri na yapo tayari kuhifadhiwa au kusagwa.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe katika banda la kufugia. Mwanaume huyo amevalia fulana nyeupe, suruali ya jeans na buti nyeupe za mpira akionyesha mavazi yanayofaa kwa kazi ya shamba.

Kundi la watu, baadhi wakiwa vijana wakifanya shughuli ya upanzi wa miti au mimea shambani. Mbele mwanaume aliyevalia shati la kijani anaonekana akichimba udongo, au akiweka nguzo karibu na mmea mdogo wa ndizi.

Bwana anakamua maziwa kutoka kwa ng'ombe kadhaa waliofungwa kwenye banda maalum. Bwana huyo amevalia koti jeupe la maabara na buti akitumia mashine za kukamua maziwa zilizounganishwa na ndoo za chuma.

Kundi la watu wakiwa kwenye maonyesho au hafla inayohusiana na bidhaa za maziwa. Mwanaume mmoja aliyevaa koti jeupe la maabara anaonekana akiwaeleza wageni kuhusu bidhaa au teknolojia ya maziwa akiwaonyesha vitu vilivyopangwa mezani.

Wanaume wawili wakiwa katika mazingira ya kiwanda au kituo cha kusindika, wakimimina kioevu kutoka chombo kimoja kuenda kingine. Wote wamevaa nguo nyeupe za kazi, vifuniko vya nywele na barakoa kuashiria viwango vya usafi vinavyohitajika katika usindikaji wa chakula au vinywaji

Sufuria iliyo jaa bidhaa za maziwa, labda maziwa yaliyoganda au siagi mbichi. Juu ya uso kuna tabaka la kioevu cha njano kinachoweza kuwa mafuta, huku sehemu iliyobaki ikiwa imara na nyeupe.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi, ambayo hutoa kivuli na kuzificha kwa kiasi.

Watu watatu wakiwa shambani, wamezunguka rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimewekwa juu ya majani mengi ya ndizi yaliyotandazwa chini, labda kwa ajili ya usafi au ulinzi.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi, akiushikilia mkungu mkubwa wa ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani. Ametazama mkungu huo kwa umakini, akionyesha uhusiano wake na kilimo.

Migomba kadhaa iliyokuwa pamoja. Migomba hii ina majani makubwa na marefu ya kijani, ingawa baadhi ya majani ya chini yamekauka. Asili ya picha inaonyesha miti mingine mingi, ikionyesha mazingira ya misitu au shamba la miti.

Mwanamke wa kiafrika akiwa amepiga magoti shambani akimenya ndizi za kupika au ndizi mbichi. Amezinyoa na kuziweka ndani ya kikapu kilichotengenezwa kwa majani ya ndizi na kuna maganda mengi ya ndizi yaliyorundikwa chini karibu naye.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikiwa bado zimeungana na mti wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yanaonekana nyuma. Kwenye ardhi kuna majani makavu yaliyodondoka na mabaki ya mimea mingine.

Mirundo mitatu mikubwa ya ndizi mbichi zilizopangwa kwa ustadi. Mirundo hii ina umbo la koni zikiwa zimepangwa vizuri kuelekea juu. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi isipokuwa kilele cha rundo la kati, ambacho kina ndizi chache za manjano zilizoiva.

Ng'ombe anayekamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Ng'ombe huyo ana rangi nyeupe na madoa meusi na amefungwa kamba nyekundu shingoni. Mashine ya kukamua maziwa iliyo na chombo kikubwa cha chuma kinachong'aa imewekwa karibu na ng'ombe na imeunganishwa kwenye chuchu zake.

Mchakato wa kutengeneza jibini au jibini la koteji, ambapo maziwa yaliyoganda yanatenganishwa na maziwa kiowevu. Haya yaliyoganda yanaonekana yakiwekwa kwenye kitambaa cheupe chenye matundu, kinachotumika kuchuja kiowevu.

Mwanamke mmoja amevaa kofia na koti jeupe la kazi akionyesha anaendesha shughuli za usafi na usalama. Anaonekana akimimina kiowevu cheupe kinachoashiria huenda ni maziwa kutoka chombo kimoja kuenda kingine kikubwa cha chuma.

Soko la wazi la ndizi ambapo mikungu mingi ya ndizi mbichi imepangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakishughulika na ndizi hizo, baadhi wakipanga au wakichagua. Mwanamke mmoja upande wa kulia ameinama akichagua ndizi.

Mwanamume aliyevaa koti jeupe la maabara akifanya majaribio au vipimo ndani ya maabara. Anaonekana akishika kifaa cha kupimia na kuweka sampuli kwenye mirija ya majaribio iliyopangwa kwenye laiki . Kuna vyombo mbalimbali vya maabara na vikombe vidogo vyeupe mezani.

Soko la wazi ambapo wanawake wawili wanaonekana wakiuza ndizi. Mwanamke aliye mbele amevalia fulana nyekundu na kofia nyeusi, akichagua au kupanga ndizi nyingi zilizopangwa kwenye meza.

Mfumo wa kukamua maziwa kwa kutumia mashine. Ukilenga kiwele cha ng'ombe na sehemu ya mashine. Kiganja kilichovaa glovu nyeusi kinaonekana kikishika kifaa cha mashine kinachoelekezwa kwenye chuchu za ng'ombe.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zikining'inia kutoka kwenye mgomba. Ndizi hizo zina rangi ya kijani kibichi zikionyesha kuwa bado hazijaiva kikamilifu. Zimepangwa vizuri kwenye mkungu na majani ya mgomba yanaonekana juu yake.

Mikono miwili ya mtu ikichanganya kitu ndani ya bakuli kubwa la chuma. Kiovu ndani ya bakuli kina rangi ya maziwa, na kuna vipande vya manganda ya mboga au matunda yanayo tumika kwa vijiko au vyombo vya kuchanganyia.

Mwanamke huenda mkulima, amesimama karibu na shina la ndizi lenye mkungu mkubwa wa ndizi mbichi. Mwanamke huyo amevaa nguo rahisi, shati jeupe na kitenge kilichofungwa kiunoni kama aproni.

Ng'ombe wawili, mmoja akiwa amelala chini kwenye jua na mwingine akiwa amelala pembeni yake. Ng'ombe aliyeketi mbele ana rangi ya kahawia na amevalia kengele shingoni. Amelala chini kwenye nyasi yenye mchanganyiko wa udongo na baadhi ya nyasi fupi.

Shamba la mahindi ambapo mimea midogo ya mahindi imepandwa kwa safu. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na yenye afya, ikionyesha ukuaji mzuri. Udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo.

Mwanamke akisimama katikati ya mikungu mingi ya ndizi mbichi akionyesha mavuno yake. Amevalia nguo ya kahawia na anatabasamu akionyesha kuridhika na kazi yake. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi chini.

Mwanaume aliyevaa koti la njano na kofia ya njano akimnyunyizia dawa ng'ombe mweusi na mweupe. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya njano na samawati mgongoni Ng'ombe amefungwa kwenye zizi la mbao.

Wingi wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikiwa zimefungwa na kubebwa juu ya paa la gari. Ndizi hizo zimerundikwa kwa wingi kwenye raki ya mizigo na zimefunikwa na majani makubwa ya migomba.

Shughuli za kukusanya maziwa katika eneo la mashambani. Lori la kubebea maziwa lenye tanki kubwa la chuma limeegeshwa. Mbele ya lori kuna makopo makubwa mawili ya maziwa na mwanaume amevaa kofia ya sufu akionekana kushughulika nayo.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaonekana kama zimetoka tu kuvunwa kutoka kwenye mti na baadhi ya mashina ya mimea yanaonekana katikakati ya rundo. Ndizi hizo zimetapakaa juu ya ardhi yenye majani makavu na udongo.

Soko kubwa au eneo la jumla la kuuza ndizi zikiwa zimerundikana kwa wingi ardhini. Ndizi hizo bado ni mbichi na zimefungwa katika mashanda makubwa. Nyuma ya rundo la ndizi kuna malori mawili makubwa moja la kijani na jingine la samawati.